Kundi la watu wazima likijumuisha wanaume na wanawake likiwa limekaa kwa kutulia, Huku likiendelea kumsikiliza mwalimu kwa makini ili kuweza kudhibiti yale anayowafundisha bila kupitwa na chochote.

Mkusanyiko wa watu wazima, ukijumuisha wanaume kwa wanawake. Wakiwa darasani wakiendelea kujipatia mafunzo mbalimbali, yanayotarajiwa kuwapa elimu kubwa itakayowasaidia kuweza kutatua matatizo mbalimbali yanayopatikana katika jamii zao.

Kundi la watu wazima likijumuisha wanaume na wanawake, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa, wakimsilikiza mwalimu wao anayeendelea kukagua kazi zao hizo ili waweze kujifunza mambo na kupata maarifa makubwa yatakayowawezesha kuishi katika jamii zao.

Mkusanyiko wa watu wazima, unaojumuisha wanaume na wanawake, ukiwa umekaa kwa kutulia na kwa umakini mkubwa akiendelea kusikiliza semina inayotolewa katika eneo hili, ili waweze kujifunza mambo mbalimbali yatakayowasaidia kutatua matatizo katika jamii zao

Moja kati ya sehemu maalum zilizotengwa kwa ajili ya kuweza kufanya shughuli ya kuwasaidia kuwafundisha, na kuwalea watoto wadogo, ili kuhakikisha watoto hao wanaanza kujifunza katika umri mdogo na kunasa vitu mapema, ili kuweza kufikia malengo ya taifa.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa ofisini wakiendelea kukagua kazi tofautitofauti ambazo wamewapatia wanafunzi wao, na kuangalia namna ipi itakayowafanya waweze kunyanyua uelewa wa wanafunzi wao ili kuhakikisha wanafikia malengo waliojiwekea katika shule hiyo.

Mwalimu wa somo la baiolojia katika moja ya shule za sekondari zinazopatikana nchini, akiendelea kuwafundisha namna mfumo wa mmeng'enyo wa chakula unavyofanyika katika mwili wa binaadamu, ili wanafunzi hao waweze kuuelewa kiundani zaidi.

Chumba kikubwa cha maabara kinachotumika kwa ajili ya masomo kwa njia ya vitendo katika shule za sekondari. Masomo hayo ni muhimu ili kupanua uelewa wa wanafunzi hivyo kupanua wigo wa maarifa yao katika shule zao.

Wanawake wazuri na warembo wanaojihusisha na elimu ya chuo kikuu, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na urembo kutoka kwa mkufunzi wao aliyevalia koti jeupe; kwa ajili ya kuweza kuyafanyia kazi pale watakapoenda mtaani na kuweza kupata kipato kinachotokana na masomo yao hayo.

Mkusanyiko wa vijana wa chuo kikuu wakiendelea kujifunza mambo mbalimbali kwa njia ya majadiliano, wakitumia vifaa vya kisasa aina ya kompyuta mpakato kwa ajili ya kuweza kuelewa kwa undani zaidi masomo yao hayo.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa chuo kikuu wakiendelea kujifunza huku wakitumia kompyuta mpakato ilikuweza kurahisisha ufahamu wao na uelewa wa masomo yao wanaojifunza chuoni. Njia hizi za kisasa na za kiteknolojia zina wawezesha wanafunzi hawa kuweza kungamua mambo mbalimbali.

Mabinti wanaojihusisha na elimu ya chuo kikuu, wakiwa katika moja ya mabweni ambayo wanatumia kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Sehemu hizi ni muhimu sana kuziweka katika hali na mazingira rafiki, yatakayowawezesha wanafunzi hao kuweza kujifunza.

Vijana wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani pamoja na mkufunzi wao akiendelea kukagua madaftari yao, ili kuhakikisha kile walichokiandika kwenye madaftari yao hayo ni sahihi, kile ambacho kitatumika kutatua matatizo mbalimbali katika jamii zao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kumsikiliza kwa umakini mkubwa mkufunzi wao; anayeendelea kuwafundisha kwa kutumia njia na mifumo ya kisasa, ili kuweza kuhakikisha wanafunzi hao wanaelewa na kuweza kwenda kutatua matatizo mbalimbali yanayopatikana katika jamii zao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani pamoja na mkufunzi wao, akiendelea kuwapatia maarifa mbalimbali, yanayotarajiwa kuweza kuwasaidia kutatua matatizo tofautitofauti, yanayopatikana katika jamii zao.

Vijana wanaojihusisha na kusoma elimu ya ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza elimu hiyo kwa njia ya vitendo, usomaji wa njia hii unatarajia kuwapa wanafunzi hawa maarifa makubwa kabisa yatakayowawezesha kuweza kutatua matatizo mbalimbali katika jamii zao.

Vijana wanaojihusisha na elimu ya ufundi wakiwa darasani wakiendelea kupata maelekezo kutoka kwa mkufunzi wao kwa njia ya vitendo ili waweze kuelewa somo hilo na kisha kuweza kwenda kutatua matatizo mbalimbali yanayopatikana katika jamii zao.

Vijana wanaojihusisha na elimu ya ufundi, wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo. Mafunzo haya yanatarajia kuwapa elimu na maaarifa makubwa juu ya elimu hiyo ya ufundi kwa kutumia njia ya vitendo ili waweze kutatua matatizo mbalimbali katika jamii zao.

Wanafunzi wanaojihusisha na shughuli ya kusoma elimu ya ufundi, wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, njia hii ni muhimu sana inasaidia wanafunzi hao kuweza kutanua uelewa wao na kupata maadili na maarifa tofautitofauti ili kuweza kujua mbinu na njia mbalimbali zitakazo wasaidia kutatua matatizo mbalimbali katika jamii zao.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa kabisa unaohusisha matumizi ya vifaa vya kiteknolojia kwa ajili ya kuendesha zoezi hilo la mafunzo. Mafunzo haya yanatarajia kuwasaidia wanafunzi hawa ili kuweza kufikia malengo yao na kusaidia kutatua matatizo katika jamii.